Hapa ni ambapo watu wanaenda kuchuka mkopo mbalimbali ama ambapo wanaenda kufungua akaunti mbalimbali ili wajisajili kwenye hiyo kampuni ama akaunti.

Hii ni mkutano ya mtu ambaye anafanya biashara ya siasa ama ambaye ako kwa siasa. Sasa naona watu wanasherehekea wakati huo mwanasiasa anaongea, kisha anakaribishwa na mayowe na kigelegele na vishangwe.

Wachezaji wengi sana. Naona ni kama wanafanya zoezi ndio waingie uwanjani. Hawa pia naona wamekaguliwa. Wenye wanaenda kuanza mpira, wamevaa jezi na wengine wamevaa jezi wakiongeza jezi nyingine juu, ndio hawataanza.

Hawa ni wawili. Huyu mwenye ako kwa mkono ya kulia, ni raisi wetu, daktari William Samoei Ruto na huyu mwingine mwenye naona anapishwa, ni jaji mkuu, ambaye anaitwa Martha Koome.

Hapa ni kando ya barabara. Naona pia imetengenezwa ni mahali pa kutupa taka na watu wanapita kando wakielekea safari yao ya kikila siku.

Hapa nadhani ni mahali pa kukata kura. Naona mzee mwingine amesimama na karatasi kwenye mkono yake. Anataka aangalie shida ama wamsaidie kukata kura.

Hawa ni wachezaji, naona mchezaji mmoja anataka aruke apige mpira juu, kisha wengine wanafunika wataki hiyo mpira ipite ikikuja kwao.

Naona hapa wawili wanazungumza kuhusu Judiciary Dialogue Day , kumaanisha watu wanazungumza na kujibu maswali machache yanayofaa.

Wachezaji wawili wanacheza kwenye uwanja huo, kisha naona mwenye jezi Betika ako na mpira, ikiwa mwingine wa jezi ya manjano anafuatilia.

Hapa naona ni mahali pa kujisajili. Naona hapa kuna mtu ameenda kupata huduma kwenye hiki cheo ama kwenye hii eneo la benki, ama inakaa ni mahali pa kufungua akaunti ya pesa.

Wachezaji naona wako kwa uga wanaguza mpira, kisha wengine wanang'ang'ania wapate hii mpira isiwapite hapa kwa uwanja.

Hapa naona watu wawili kisha mwingine mwenye ameketi nadhani ni boss mwenye hapa, mwenye anafanya kwenye hii sekta ya gavamenti . Sasa nadhani anachukua kidole ya huyu jamaa akiweka kisha ikikubali iko sawa.

Hawa ni mashabiki ya mpira. Naona wanashangilia timu yao ya Khwakhola, ikiwa mashabiki wengine wako na vuvuzela na wengine wanaonyesha pande mpira inaenda.

Hawa wanaonekana wamepewa sheria fulani kuhusu hiki karatasi mwenye huyu kofia ya nyekudu amebeba kwa mkononi mwake. Hii sheria inakaa iko na maneno matamu na iko na furaha tena sana.

Wachezaji watano naona wanacheza kwa uga hii, kisha mashabiki wakisimama huko juu ama wengine wakiketi, wanashangilia.

Hawa nikiona vizuri ni wafanyikazi ya huduma. Wanapiga picha pamoja wakiwa hapa mbele ya ofisi yao, mahali wanahudumia watu wenye wako na shida hapa.

Wachezaji hodari sana wawili. Mmoja kutoka timu ya Betika, mmoja mwenye jezi ya majani anakaa anatoka timu ya Sportpeasa. Ni kama huyu wa Sportpesa anaenda kufunga ndio maana huyu wa Betika anakimbiza boli asifunge mbao.

Kwenye hii ofisi naona imeandikwa birth and death certificates . Hapa ndio mtu akikufa ama akizaa anapewa certificate yanayofaa huyo ati amezaa ama amekufa.

Wachezaji wanacheza kwa uwanja yao, kisha wengine wanaoshabiki mipira hiki wamekaa huko kando, wakitazama kinacho endelea kwenye uwanja hiyo.

Hapa ni wakenya watatu. Wanapiga picha za selfie wakifurahi. Naona wamejipaka rangi yenye kila aina, ndio wapige picha wakifurahi wote.

Hapa naona watu wameketi chini kisha mwingine ako na kitabu anawafunza. Nadhani hapa ni benki na hapa wanapewa mafunzo kuliko kwenye hiki benki.

Hapa kwenye sekta ya serikali, naona kuna watu hapo ndani na kuna mahali, kuna kwendeleza huduma bora. Nadhani hapa mtu anaweza enda ndiyo asaidiwe akitaka kufanya kitu fulani inahusu serikali.

Naonao watu watatu. Mmoja yao ni mwenye kiti ODM Raila Amolo Odinga. Wanatumia mashine za kuchukua camera za watu kisha mwingine anaangalia kwenye hiyo kompyuta.

Kwenye hii fomu yenye imeonyeshwa kwa kompyuta kwa teknolojia hiyo, inaonyesha kuwa uhakikishe ujaze hiyo form , kuhakikisha wewe umeandikwa ama uko kwa government payment list .

Hii ni mpira ya kandanda. Naona wachezaji wanang'ang'ania hiki mpira, kisha washabiki wako upande wa juu wanashangilia sana, ukiwa huyu wa jezi wa manjano anachenga wengine.